Watu wawili ambao wamevaa surupwenye ya rangi ya buluu na kofia za rangi nyekundu wanabeba ndoo zinazotumika katika kusafirisha maziwa. Wanamwaga maziwa hayo katika ndoo kubwa. Kando yao kuna mitungi mingi ya maziwa na watu ambao wamesimama.

Sakafu hii imepakwa rangi nyeupe na imetengenezwa kutumia mbao. Imewekwa ndizi mbili juu yake, ndizi hizo ni za rangi ya manjano. Baadhi ya ndizi hizo zimeweza kukatika katikati.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kiume amesimama kando ya mgomba wa ndizi huku akiwa ameshikilia mkunga wa ndizi. Mkunga huo ni wa rangi ya manjano kumaanisha kuwa ndizi hizo zimeanza kuiva, kando yake kuna mimea mingine ambayo imemea kwenye shamba hilo.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti la maabara la rangi nyeupe na kofia ya rangi nyeupe anamwaga maziwa katika mtungi ama sufuria kubwa. Kando yake kuna lori ambalo limebeba mitungi hizo. Mmoja wao anaonekana kuwa anatoa mitungi hizo kwenye gari.

Zizi hili ni la ngombe na limeja ngombe mingi sana ambao ni wa gredi ngombe hawa ni wa rangi nyeusi na rangi nyeupe na chuchu zao zinakamwa maziwa kutumia mashine amaboa inaweka maziwa kwenye chupa kubwa.

Mikunga ya ndizi imeegemezwa karibu na ua anbalo limetengenezwa kutumia, mbao. Mkunga mmoja unaonyesha kuna ndizi ambazo zimeanza kuiva, kwasababu ni za rangi ya manjano.

Shamba hili linaonyesha mahindi changa ambazo zimemea. Baadhi ya mahindi hizi ziko na ugonjwa ambao inatafuna majani yake kwa sababu baadhi ya majani hayo yako na rangi ya manjano na pia rangi nyeupe.

Watu watatu wako shambani wakiangalia mikunga ya ndizi ambayo imetolewa. Mmoja wao amevalia koti la maabara la rangi ya hudhurungi ilhai mwingine amevaa nguo za rangi nyeusi. Mmoja wao ameinama huku akipiga ndizi hizo picha.

Mtu mmoja anaonekana akiweka maziwa kwenye mitungi, maziwa hayo yako kwa ndoo ya rangi ya kijani kibichi. Mtu huyo ako na tuktuk ya rangi nyekundu.

Mwanaume mmoja, ambaye anaonekana kuwa mkulima, anakama chuchu za ng'ombe. Mwanume huyo amevaa kofia na pia amevaa buti za rangi nyeusi. Ng'ombe huyo amefungwa kutumia chuma ndiposa asiweze kumpiga.

Shamba hili limejaa migomba ya ndizi. Baadhi ya migomba hiyo imezaa mikunga ya ndizi mikunga mingine ni changa ilhali nyingine imekomaa. Mikunga hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Kunga za ndizi zimejaa kwenye sakafu, mikunga hizo ni za rangi ya kijani, kando yake kuna nyumba ambazo zimetengenezwa kutumia mabati, pia karibu na ndizi hizo kuna adinasi ya watu ambao wamesimama karibu wanaonekana wakiwa wanazungumza.

Mikunga ya ndizi imejaa shambani baadhi ya mikunga hiyo imeiva ilhali zingine ni mbichi mikunga ambayo imeiva ni ya rangi ya manjano ilhali mikunga ambayo haijaiva ni ya rangi ya kijani kibichi mikunga hizi zimeshikiliwa na mgomba.

Mwanamme mmoja ambaye amevaa shati la rangi ya zabarau na kofia amebeba mhindi mkononi. Ametoka kutoa mahindi hiyo kutoka kenye mmea wake ambapo kando yake pia kuna mahindi mingi ambayo imemea.

Watu wengi wamemiminika katika duka ambayo inauza maziwa , duka hiyo inaitwa Destiny dairy kando ya duka hilo kuna mitungi mingi ambayo imebeba maziwa imewekwa hapo nje.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa miwani ameshikilia mkunga wa ndizi. Kando yake kuna migomba ya ndizi mingi ambazo zimemea, na pia shamba laonekana limepaliliwa kwa sababu hakuna magugu.

Watubwengi wamezunguka gunia imo na maharage juu, mmoja wao amebeba mti kugonga maharage, wengine wanaokota ambayo yamemwagika kwenye ardhi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa dera na koti la mahabara la rangi nyeupe anaonekana kumwaga maziwa ambayo yako kwenye ndoo akipitia kichungi cha rangi nyeupe kwenye ndoo kubwa.

Mkunga wa ndizi unaonekana kuwa mrefu sana na mgomba wa ndizi huo umeegemea kwenye mti ndiposa usiweze kuanguka, kando yake kuna nyasi ambazo zimemea za rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja ambaye amebeba ndizi mkononi ameegemea kreti ya ndizi. Kreti hio ni ya rangi ya kijani kibichi na kando yake kuna mandizi ambazo zimepangwa juu ya sakafu. Kando yao kuna watu ambao wanaonekana wakitembea.

Watu watatu wako kwenye chumba. Watu hawa wamevaa mavazi maalum kama vile koti la vumbi la rangi nyeupe na buti za mvua za rangi nyeupe. Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa mwanamke mweupe, amekaa kwenye kiti cha plastiki cha rangi ya kijani kibichi huku akiangalia wengine wakipima maziwa kwenye sufuria.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati ya rangi nyeusi na sketi amesimama kwenye shamba. Shamba hilo linaonekana kuwa lina mimea changa ambayo imepandwa na migomba ya ndizi ambayo imemea.

Daktari wa mifugo anaonekana kuwa ananyunyizia ngombe dawa. Daktari huyo amevaa surupwenye ya rangi ya bluu na pia anaonekana kuwa ni mwanamke kwa sababu ako na nywele. Kando yake kuna watu wengine ambao wamesimama.

Mwanaume aliyevaa shati ya rangi nyekundu amejifunga kitambaa cha rangi nyekundu kichwani na suruali ya rangi nyeupe amesimama katikati ya shamba, katika mfuko wake wa suruali kuna simu ndani ameweka mikono yake kwenye kiuno huku akiangalia ndizi, mikunga ya ndizi ambayo imemea katika shamba lake.

Mwanamke mmoja ambaye amejifunga kitambaa, ananonekana akimwosha ngo'mbe kutumia maji ambayo yanatoka kwenye Pipe . Pipe hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi. Kando ya ngo'mbe huyo kuna ngo'mbe wengine ambao wamesimama ilihali wengine wanakula chakula.

Mtu mmoja ambae anaonekana kua amava nguo za rangi nyeusi anaonekana akidondoa mahindi. Mahindi hayo yameanikwa kwenye sakafu. Baadhi ya mahindi hayo yameanza kuharibika kwa sababu rangi yake imeanza kutoka.

Watu wawili wako na pikipiki zao . Kila mmoja wao anonekana kuwa anafunga mitungi ya ambayo inatumika kusafirisha maziwa kwenye pikipiki hizo. Pikipiki hizo zimeegezwa kando ya lango kubwa la rangi ya nyeusi.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa jinsia ya kiume. Anafunga chupa za maziwa kwenye pikipiki yake. Kando yake, kuna lori kubwa ambalo limeegeshwa, linalotumika kusafirisha maji. Watu wengine wamesimama kando la duka hilo linalouza maziwa.

Wanawake wengi wamejaa sokoni ili waweze kuuza na kununua bidhaa. Baadhi yao wak katika sector ya kununua ndizi ambazo zimewekelewa juu ya vibanda.

Daktari wa mifugo ananyunyizia ng'ombe dawa. Ng'ombe huyo ni wa rangi nyeusi na rangi nyeupe. Daktari huyo amevaa koti la maabara la rangi ya manjano na rangi nyekundu na kofia ya rangi ya manjano. Ng'ombe huyo yuko katika zizi lake la ng'ombe.

Shamba hili limejaa migomba ya ndizi ambazo zimepangwa vizuri sana. Baadhi ya migomba hizo zimezaa mikunga ya ndizi na moja yao inaonekana imekomaa na kuanza kuiva kwa sababu imeanza kuwa na rangi ya manjano.

Ng'ombe ambayo ni wa gredi, ako na rangi nyeupe na nyeusi. Anakama chuchu zake kutumia mashine. Kando yake, kuna vyumba vingine ambavyo vimejengwa na miti mingi ambayo imemea.

Mtu mmoja ambaye amevaa buti za mvua za rangi nyeusi ameegemea mti ambao uko mbele ya ndizi ambazo zimewekwa kwenye sakafu ndizi hizo ni nyingi sana na ni za rangi ya kijani kibichi.

Mkono wa mtu ambaye amevaa sweta ya bluu, ameshikilia mhindi, mhindi huo unaonekana kuwa ni mgonjwa kwa sababu matawi yake yametobolewa, tobolewa na wadudu.

Mkulima ambaye amevaa mavazi maalum kama vile, koti la maabara ya rangi ya manjano na nyekundu, ananyunyizia ngombe dawa. Ngombe huyu ni wa rangi nyeusi na rangi nyeupe, wako katika zizi la ngombe, kando ya zizi hilo kuna miti mingi ambayo imemea.

Ng'ombe wanne ambao ni wa rangi nyeusi na madoadoa ya rangi nyeupe wanakula nyasi ambazo zimewekwa kwenye gurudumu kubwa la rangi nyeusi . Kando yao kuna ng'ombe ,mmoja ambaye amesimama na kuangalia upande mwingine . Nyuma yao pia kuna nyumba ambayo inaonekana kuwa ni zizi.

Katika shamba hili kuna mahindi mengi. Mahindi hayo yamekauka kwa sababu ya karatasi za mahindi hizo ambazo ni za rangi ya udhurungi. Kando yake kuna mti mkubwa ambao umemea.

Mtu mmoja anamwaga maziwa kwenye mitungi ambayo hutumika kusafirisha maziwa. mmoja wao ambaye ni mwenye pikipiki hio anaonekana akinukuu vitu kwenye kitabu kidogo na pia amebeba kalamu mkononi.

Watu wamemiminika katika hema ndiposa waweze kupewa maelezo kuhusu ugonjwa wa korona. Daktari ambaye amesimama karibu na viti anaonekana akiwa ameinua mikono yake kumaanisha anawapea maelezo fulani.

Baadhi ya wanawake wanapima maziwa katika chombo. Wanawake hawa wamejifunga vitambaa kwenye viuno na wamejifunga shanga. Kando yake kuna mmoja ambaye amesimama huku akiwa amembeba mtoto mkononi. Kando yao kuna chumba ambacho kimetengenezwa kutumia matope.

Ng`ombe wengi ambao wanaonekana kuwa wa gredi wamejaa zizini. Baadhi yao wamelala chini kwenye sakafu ilhali wengine wamesimama na wengine wanakula chakula. Zizi hilo limetengenezwa kutumia ukuta wa rangi nyeupe na liko na madirisha mengi.

Ng'ombe wengi wamejaa zizini. Sakafu ya zizi hili ni chafu kwa sababu inaonekana iko na kinyesi cha ng'ombe na pia zizi hiko liko na paa ambalo limetengenezwa kutumia mabati.

Katika shamba migomba mingi za ndizi zimendwa na kumea , kando yake kuna uwanja ambao nyasi imemea vizuri sana na pia kuna nyumba ambayo imejengwa, paa lake ni la mabati.

Hapa ni zizini, kuna ngombe wawili, mmoja mweusi na mwingine mweupe ambaye anawoshwa na wanaume wawili, mmoja akiwa namnyunyizia maji kutoka tanki nyeusi, na mwingine akiwa anaisugua akitumia brush ya blue .

Mkunga wa ndizi uko na, ndizi tamu ambazo zimeiva, ndizi hizo ni za rangi ya manjano, ndizi hio imeekelewa kwenye sakafu, ambapo kando yake kuna sapatu ya rangi nyekundu, na pia kuna ukuta ambao umepakwa rangi nyekundu.

Katika zizi la ng'ombe, ng'ombe wengi wamejaa. Baadhi ya ng'ombe hao wanakula nyasi ambayo imewekwa kwenye mtaro, kando yake kuna mlango mkubwa wa rangi ya kijani kibichi, ambapo huwa wanapita, na zizi hilo limetengenezwa na paa la mabati.

Mtu anayeonekana kuwa wa jinsia ya kike amekaa kwenye stuli. Kwenye miguu amevaa sapatu na pia amevaa kofia kwenye kichwa. Anakama chuchu za ng'ombe. Ng'ombe huyo ni wa rangi nyeupe na mkia wa rangi ya hudhurungi. Ng'ombe huyo yuko kwenye zizi ambalo limetengenezwa kutumia mbao.

Ng'ombe wawili wamelala kwenye mchanga. Niombe hao wanaonekana ni wa gredi kwa sababu wameandikwa kwenye masikio nina kibango cha rangi ya manjano. Ng'ombe hawa wako na madoadoa ya rangi nyeupe na rangi nyeusi.

Katika shamba hili kumejaa migomba ya ndizi. Baadhi ya migomba hiyo iko na mikunga ya ndizi ambayo imekomaa. Baadhi ya ndizi hizo zimeanza kuiva kwa sababu rangi yake imeanza kuwa rangi ya manjano.

Mtu mmoja, ambaye anaonekana kua wa jinsia ya kiume, ameinama huku akikama chuchu za ng'ombe. Maziwa haya yanaingia katika ndoo, iliyo ya rangi ya bluu. Kando yao, kuna ukuta ambao umebomolewa na miti ambayo imemea.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa daktari yuko katika chumba, anaonekana akipima dawa tofauti tofauti kutumia sindano, daktari huyo amevaa koti la mahabara la rangi nyeupe na barakoa mdomoni.

Ng'ombe mmoja amesimama katika zizi lake la ng'ombe huku anakamwa. Mashine zimewekwa katika chuchu zake ndiposa ziweze kusukuma maziwa. Ng'ombe huyu amefungwa miguu ndiposa asiweze kupiga mashine hiyo.

Mkunga wa ndizi uko kwenye mgomba wa ndizi, mkunga huo ni wa rangi ya kijani kibichi lakini baadhi ya ndizi zimeanza kuwa na rangi ya manjano kumaanisha kuwa ndizi zingine zimeanza kuiva.

Mtu mmoja anaonekana kuwa anatoa maganda ya ndizi ,ganda hilo la rangi ya kijani kibichi na ndani ya ndizi hiyo ni ya rangi nyeupe . Kando yake kuna mandizi mengi yaliyojuu ya sakafu na pia kuna karatasi ya rangi nyekundu.

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa ameinama huku akitoa ndizi maganda, ndizi hizo ziko na maganda ya rangibya kijani kibichi na ndani yake iko na rangi nyeupe. Ndizi hizo zimeekelewa kwenye karai.

Mtu mmoja amebeba ndizi tamu kwenye mkono. Ndizi hizo ni za rangi ya manjano kumaanisha zimeiva. Zimewekelewa juu ya kibanda. Kibanda hicho kimetengenezwa kutumia mbao na kikawekwa gunia. Kando yake kuna majengo kama vile duka.

Mwanamke mmoja yuko katika shamba. Anainama akiwa anatabasamu. Mwanamke huyo amevaa nguo za rangi nyeusi. Kando yake kuna mimea ambayo imemea kama vile mahindi na mgoga changa.

Ng'ombe wa aina ya gredi wako zizini wakikula nyasi. Ng'ombe wengi wao ni wa rangi nyeusi na rangi nyeupe ili hali wengine ni wa rangi nyeupe na madoadoa ya rangi nyeusi. Kando yake kumesimama mkulima ambaye anawapea nyasi wakule.

Mtu mmoja ambaye ni wa jinsia ya kiume ameinua ameibeba mkunga wa ndizi ndiposa iweze kuiweka ndani ya gari ambayo imeegezwa kando ya ndizi hizo . Kando yake kuna vibanda vingi ambavyo vimejaa na watu ambao wanapita .

Ng'ombe wawili wamelala chini kumaanisha kuwa wamechoka ama hawajiskii vizuri. Ng'ombe mmoja ni mwanamke kwa sababu ako na chuchu zinazokamwa wakati wa kutoa maziwa. Kando yake kuna uwanja ambapo nyasi nyingi imemea.

Katika chumba hiki kuna mwanaume ambaye amevaa koti la maabara la rangi nyeupe, anaonekana akipima bidhaa fulani, zingine akiweka kwenye vikombe vilivyo vya viwango tofauti tofauti. Kando yake kuna dirisha ambayo imefunguliwa.

Mtu mmoja amesimama kando ya shamba. Ambalo limejaa migomba ya ndizi. Mtu huyo amevaa mavazi ya rangi nyeusi. Na shamba hilo baadhi ya migomba ya ndizi imeshazaa mikunga ya ndizi na ni changa sana.

Mtu mmoja amesimaa kando ya mgomba wa ndizi, ndiposa aweze kushuka mkunga wa ndizi ambao umekomaa, mgomba huo, umeshikiliwa na mti mkubwa, ndiposa udiwez kuanguka, kando yake kuna majumba ambazo, zimejengwa.

Mtu mmoja anaonekana kuwa anatoa maganda ya ndizi. Maganda ya ndizi hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi ilhali ndani ya ndizi hiyo ni ya rangi nyeupe. Kando yake kuna mandizi mengine ambayo yako kwenye sakafu na karatasi iliyo ya rangi nyekundu.

Shamba hili limejaa migomba ya ndizi ambayo baadhi yao imeshazaa mikunga ya ndizi. Mikunga zingine ni refu sana ihali zingine ni fupi na zingine zimekomaa. Shamba hili limepaliliwa sana kwa sababu hakuna makwekwe.

Shamba hili limepandwa ilhali pande ingine imelimwa. Limejaa migomba ya ndizi na pia mahindi changa ambazo zimemea. Kando yake kuna nyasui ambayo imemea kidogo kidogo.

Katika chumba hiki kumewekwa ndizi kwenye sakafu, sakafu hiyo imetengenezwa kutumia vigae na ndizi hizo zimeiva kwasababu ni za rangi ya manjano, ndizi kadhaa zimewekwa kwenye kreti na kando yake kuna ukuta wa rangi nyeupe.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kike, ameinama huku akikama chuchu za ng'ombe. Maziwa hayo yanaingia kwenye ndoo iliyo ya rangi ya kijivu na rangi ya bluu. Ng'ombe huyo amefungwa na kamba mguuni.

Gari hili ni la rangi nyeupe, limebeba mikunga ya ndizi ambayo imefungwa juu yake. Ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi na imefungwa na kamba. Kando yake kuna miti mirefu ambayo inaonekana.

Mama mmoja ambaye amevalia nguo ya kawia amesimama, mbele yake kuna ndizi. Mkono wake wa kushoto ameshikiria ndizi moja. Mkono wake wa kulia ameshikiria box ambayo ni kama imebeba vitu. Nyuma yake kuna shamba la ndizi.

Shamba hili limepandwa migomba ya ndizi ambazo zingine ni changa na zingine zishamea. Kando yake pia kuna msitu ambao umemea na pia kuna mimea changa ambazo pia zimepandwa.

Mwanamme mmoja anaonekana anatabasamu, katika mkono wake wa kulia amebeba ganda la ndizi na katika mkono wake wa kushoto amebeba ndizi ambayo imetolewa ganda iliyo ya rangi nyeupe kwenye meza kuna bakuli ya rangi ya samawati na mikunga ya ndizi.

Mgomba wa ndizi umezaa mkunga wa ndizi ambao ni wa rangi ya kijani kibichi. Ndizi hii inaonekana kuwa imekomaa kwa sababu ni kubwa sana. Kando yake kuna wingu ambalo ni la rangi ya samawati kumaanisha ni mchana.

Ng'ombe wengi wako zizini huku wengine wamesimama, mtu ambaye anaonekana kuwa mkulima amesimama kando yao huku akichukua hesabu zao, kando ya zizi hilo kuna chakula ya ng'ombe ambayo imewekwa na pia kuna miti ambazo zimemea.

Ng'ombe mmoja wa rangi ya hudhurungi anakunywa maji akiwa zizini. Kando ya zizi hilo kuna vibuyu viwili vya lita ishirini. Kibuyu kimoja cha rangi ya manjano na kibuyu kingine cha rangi nyeupe. Kando yake kuna uwanja mkubwa na manyumba.

Sehemu hii ni nyumba ya kuuza maziwa, kando yake kuna chupa ambazo hutumika kubeba maziwa na kuzisafirisha, zimepangwa hapo kando, na mtu mmoja ambaye amebeba kitabu mkononi na kukifungua.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mkulima anakama chuchu za ng'ombe. Maziwa hayo yanaingia katika ndoo ambayo imetengenezwa na mabati. Ng'ombe huyu amefungwa miguu yake ya nyuma ndiposa isiweze kugonga maziwa yamwagike.